Kasha lililoandikwa kwa lugha ya kitaalamu ndani yake likiwa limebeba dawa linaloonyesha picha ya ng'ombe na mbuzi, ikiashiria dawa maalumu zinazotumika kutibu na kulinda mifugo hii muhimu katika kilimo cha ufugaji.

Watu watatu waliosimama mbele ya bango kubwa la matangazo ya pembejeo, kila mmoja akiwa ameshika bidhaa yake ikiwa ni kiroba au dumu lenye pembejeo ndani wakionyesha umuhimu wa bidhaa hizi katika kilimo na ufugaji.

Jengo la gorofa lililojengwa kisasa likiwa na tangazo lililoandilwa pembejeo, maduka ya ngazi mbalimbali yanayouza pembejeo, mbegu bora pamoja na vifaa vingine vya kilimo vikihudumia wakulima kutoka maeneo tofauti.

Chupa cha dawa kilichowekwa picha ya ng’ombe pamoja na mbwa, ikionyesha dawa inayotumika kutibu maambukizi kwa wanyama kama mbwa, chupa hii ni sehemu ya dawa zinazotolewa kwa matumizi ya wanyama wa shambani na wa mifugo.

Duka limejaa bidhaa mbalimbali za pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama. Likiwa na rafu zilizojaa dawa za kuzuia magonjwa, kuongeza uzalishaji na kulinda afya ya mifugo, huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia wakulima na wafugaji kwa ushauri bora.

Rafu zilizopangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa chupa za dawa za mifugo na pembejeo muhimu kila bidhaa ikiwa na maandishi na maelekezo yanayoeleza matumizi yake, huku mazingira ya duka yakiwa safi na nadhifu kwa huduma bora kwa wafugaji.

Duka la pembejeo lenye rafu zilizopangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa chupa za dawa za mifugo na pembejeo muhimu, kila bidhaa ikiwa na maandishi na maelekezo yanayo elezea matumizi yake. Huku mazingira ya duka yakiwa safi na nadhifu kwa huduma bora kwa wafugaji.

Mfuko wenye picha ya mbwa pamoja na paka unaonyesha dawa maalumu zinazotengenezwa kwaajili ya wanyama wa nyumbani, zikitumika kuzuia na kutibu magonjwa mbalimbali yanayoweza kuwapata katika mazingira yao ya kila siku.

Chupa ya dawa inayotumiwa kutibu magonjwa ya mbwa. Ikiwa na lebo inayosema matumizi yake kwa wanyama hasa mbwa, kwa lengo la kuzuia au kutibu magonjwa na kuwahudumia wanyama vizuri.

Duka lililo pangwa kwa ustadi likiwa na makabati yaliyo jaa dawa mbalimbali za wanyama pamoja na pembejeo muhimu za mifugo, Bidhaa zimetundikwa au kupangwa kwa utalatibu zikionesha aina tofauti za tiba na virutubisho vya mifugo.

Boski la dawa lenye picha ya ng'ombe likiwa limetengenezwa kwa ajili ya tiba au kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kwa mifugo, na linaonyesha bidhaa muhimu katika huduma za afya za wanyama kama vile ng'ombe.

Mfuko mweupe ujulikanao kama kiroba wenye maandishi yanayoelezea pembejeo zilizokuwepo ndani ya mfuko huo, ikiwemo ni mbolea zinazofaa kwa ajili ya kilimo cha biashara au cha mazao, hivyo kuwasaidia wakulima katika ulimaji wao.

Muuza duka wa kiume aliyesimama ndani ya duka lenye pembejeo za kilimo pamoja na dawa, zilizopangwa kwenye rafu kwa mpangilio maalumu, akiwa na nyuso ya furaha kutokana na kuwa biashara yake inasaidia na kuwapa tija wakulima kwa kutoa mazao yaliyobora na salama.

Watu wawili wamesimama pembeni ya viroba vingi vilivyojaa pembejeo mbalimbali, wakijadili au kuangalia bidhaa zinazotumika katika kilimo na ufugaji ili kusaidia wakulima na wafugaji hao kupata huduma bora za pembejeo na dawa za wanyama.

Mwanaume aliyechuchumaa akiwa amevalia vazi la kazi, anaonekana ndani ya chumba maalumu kilichojaa viroba vya pembejeo akichunguza kwa makini baadhi ya mifuko ikiwa ni ishara ya maandilizi ya shughuli za kilimo.

Chupa yenye picha ya ng’ombe, mbuzi na kuku ikiwa na dawa za wanyama inayotumika kutibu au kulinda mifugo mbalimbali kutokana na magonjwa yanayokumba mifugo hao na hivyo kupelekea afya nzuri kwa wanyama.

Mfuko ulioandikwa kwa jina kubwa mstari wa mbele wenye picha mbwa, unaoonyesha dawa maalumu zinazotumika kutibu na kuzuia wadudu pamoja na minyoo kwa mbwa, uliowekwa vizuri.

Wanaume watatu wamebeba na kushusha viroba vya pembejeo kutoka kwenye gari, viroba hivyo vina maandishi vikiashiria kuwa ni bidhaa zinazotokana na pembejeo za kilimo kama vile samadi pamoja na dawa za mifugo.

Mfuko wa dawa za wanyama ukiwa na picha ya kuku pamoja na njiwa, mfuko huo umewekwa sehemu maalum ya kuhifadhi dawa za wanyama ukionyesha aina ya dawa zinazotumika kwa mifugo hiyo.

Kiroba cha mbolea kimewekwa kwa makini kikiwa tayari kutumika katika kuongeza rutuba ya udongo shambani, huku pia yakijumuisha pembejeo nyingine muhimu pamoja na dawa za wanyama zinazolinda afya na uzalishaji wa mifugo kwa tija zaidi.

Boksi la dawa lililopambwa napicha ya: mbuzi, ng'ombe na kuku. Likiwa na lebo iliyoandikwa neno minyoo, likionyesha ni dawa hiyo maalumu dhidi ya minyoo inayowahatarisha wanyama hao; ikilenga kulinda afya yao na kuongeza tija katika ufugaji.

Mwanamke aliyesimama shambani akiwa na mazao ya nyanya yaliyojaa na yenye rangi nzuri, akiyatunza kwa umakini huku mazingira ya shamba yakiwa na majani ya kijani na ardhi yenye rutuba, hivyo humsaidia mwanamke huyo kukua kiuchumi.

Mwanamke amesimama shambani kati ya miche ya ndizi, akitazama na kuangalia mazao yaliyokomaa akijitahidi kuhakikisha mazao hayo yana stawi vizuri kwa ajili ya mavuno ya biashara na chakula.

Mkulima aliyeinama kwa makini katika shamba kubwa lenye miche iliyoanza kumea na kustawi, akiangalia mabomba ya umwagiliaji jinsi yanavyotenda kazi kwa ajili ya kukuza zao hilo maalumu kwa biashara.

Mkulima shambani amesimama kikamilifu akikagua mazao ya biashara yaliyopandwa kwa bidii. Anaangalia hali ya mazao hayo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha yanafaa kwa soko na kutoa mavuno mazuri.

Mwanamke amesimama akiwa ameshika mahindi mawili mikononi mwake huku mengine yakiwa yamelazwa chini baada ya kuvunwa. Akionyesha hatua muhimu za kuvuna mazao ya biashara, ambayo yanakuza uchumi wa familia nakuchangia kipato cha kaya vijijini.

Wakulima wawili wanawake wamesimama chini ya mti wa maembe wakichuma matunda yaliyoiva kwa mikono yao, wakihusika moja kwa moja na uzalishaji wa mazao ya biashara ya matunda kwa ajili ya kukuza soko katika kaya na jamii pia.

Wakulima wakivuna zao la pilipili hoho zilizova vizuri shambani na kuweka kwenye matenga. Ikiwa ni sehemu ya kilimo cha mazao ya biashara, kinacholenga kupata kipato kupitia masoko ya ndani na ya nje.

Miche ya nyanya iliyokuwa vizuri shambani, ikiwa na majani ya rangi ya kijani na mauwa madogo madogo, ikionesha ukuaji mzuri wa mazao ya biashara yanayolengwa kuuzwa sokoni na kupata kipato.

Shamba lenye udongo mwekundu wenye rutuba likiwa limejaa mimea ya mahindi na matikiti yaliyomea vizuri. Wakulima hutegemea mazao haya kwa biashara na kipato, kutokana na thamani yake katika soko la kaya.

Wakulima wameketi juu ya maturubai wakishughulikia kwa makini mazao ya biashara waliyochuma, wakiyapanga, kuyasafisha au kuyaweka kwenye mifuko maalumu kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya matumizi ya kiuchumi.

Shamba la mipapai lililojaa miti yenye matunda yenye rangi ya kijani na njano yaliyokomaa yakionesha umuhimu wa kilimo cha pembejeo na faida zake kubwa katika kustawisha mazo ya biashara.

Mkulima anayeonekana akipakia kahawa kwa uangalifu ndani ya mandoo, huku akiwa amezungukwa na viroba vilivyojaa zao hilo muhimu. Akionyesha hatua ya kuvuna na kuandaa kahawa, kwa ajili ya soko, ikiwa ni zao lenye thamani kubwa katika kukuza uchumi wa mtu binafsi na taifa.

Wakulima wamebeba mandoo, wakikusanya kahawa iliyovunwa kutoka mashambani na kuweka ndani ya vikapu au viroba. Hatua inayofuata baada ya kazi ya kuvuna ikiwa ni sehemu muhimu ya mnyororo wa uzalishaji wa zao hili lenye thamani kubwa ya kiuchumi.

Wakulima wa kiume waliovuna mahindi na hivyo kuyaweka katika viroba tayari kwa ajili ya kuyaandaa kuingia sokoni, kwa kuuza kama mazao ya biashara. Hii ikisaidia kuongeza uchumi wa kaya na taifa.

Mkulima wa kike aliyeshika kifaa maalumu kinachojulikana kama chepeo, akiwa katika sehemu ya wazi iliyosheni mazao ya kahawa. Anachota na kuweka kahawa hizo kwenye viroba, tayari kuingizwa sokoni kwa ajili ya biashara itakayomletea mafanikio.

Mkulima aliyechuchumaa katika shamba la mapapai yaliyochanua vizuri. Akitazama kwa fahari ukuaji wa matunda hayo, ambayo ni chanzo muhimu cha kipato kutokana na soko lake zuri, huku akiendelea kuyatunza kwa kumwagilia maji na kudhibiti wadudu waharibifu.

Mazao mbalimbali ya aina tofauti yaliyopandwa kwa mpangilio katika shamba, yakionyesha uwekezaji wa wakulima katika kilimo cha mazao ya biashara kinacholenga kupata faida kubwa sokoni.

Wakulima wamesimama shambani wakivuna mahindi kwa mkono kwa bidii wakikusanya mazao hayo na kuyaweka kwa uangalifu kwenye vikapu vikubwa, ili waweze kusafirishiwa na kuhifadhiwa kwa matumizi ya biashara.

Viazi vimejaa kwenye shamba kubwa lenye rutuba vikiwa tayari kwa kuvunwa, wakulima wanashughulika na kuaandaa mazao hayo muhimu yanayo changia kipato chao cha uchumi kwa familia zao.

Mkulima aliyezungukwa na ndizi nyingi zenye muonekano wa kijani zilizo komaa, akiwa amevaa mavazi ya kazi anapanga ndizi hizo tayari kwa ajili ya kupakia kwa kwenda kuuzwa au kuweka sokoni kwa ajili ya soko la biashara.

Mgomba mmoja uliostawi ndani ya uzio wa nyumba, ukionyesha juhudi za mwenyeji kuwekeza katika zao la biashara hata katika eneo dogo, ambapo tunda lake lina dhamani kubwa sokoni na linaweza kuchangia kipato cha familia kwa njia endelevu.

Wakulima wawili waliosimama karibu na mti wa maembe uliokomaa, wakizungumza na kuangalia hali ya mazingira ya shamba lao la mazao ya biashara. Huku matunda hayo ya maembe yakionekana kuashiria mavuno yenye matumaini.

Mazao ya nyanya yaliyopandwa kwenye miche yenye afya na ustawi mzuri, ikiwa imejaa majani ya kijani na matunda yanayoanza kuota. Mazao haya yanaonyesha ukuaji mzuri shambani yakiwa tayari kuvunwa kwa ajili ya biashara na matumizi mbalimbali.

Mwanamke amesimama pembeni ya turubai zilizo jaa mahindi yaliyo kauka akifatilia kwa umakini mahindi hayo yaliyo hifadhiwa kwajili ya matumizi ya biashara na usambazaji ilikukuza soko la kaya pamoja na taifa.

Mkulima aliyesimama pembezoni mwa shamba lake akiwa ameegemea mbogamboga zilizovunwa, huku uso wake ukionyesha wenye tabasamu wa kuridhika ishara ya mafanikio katika kilimo cha mazao ya biashara, anayeyatunza kwa bidii.

Mazao yamestawi vizuri shambani. Yakionyesha mazao mbalimbali yenye afya, huku mabomba ya umwagiliaji yakiwa yamewekwa shambani humo kusaidia kutoa maji kwa miche na mimea kwa usahihi mkubwa.

Miche ya Nyanya iliyostawi vizuri shambani inaonyesha afya bora ya mazao ya biashara, ikiwa na Majani ya kijani kibichi na matunda yanayoanza kuonekana, ishara ya uzalishaji ni mzuri kwa kilimo cha biashara.

Wakulima waliosimama kwa furaha mbele ya marundo la mahindi yaliyokaushwa vizuri baada ya kuvunwa. Ishara ya mavuno ambayo ni mazuri ya zao hilo muhimu la biashara linaloongezea pato vijijini.

Miche ya nyanya iliyostawi vizuri imesimama kwa mstari kwenye udongo ulio na unyevu, majani yake ya kijani kibichi yakiwa na afya njema ikionyesha mafanikio ya uzalishaji wa mazao ya biashara katika uangalizi wa karibu.

Mkulima akiwa katikati ya shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba, amebeba tikiti chini yake kukiwa kuna matikiti mengi. Akionyesha kuwa mwenye mafanikio katika kilimo hicho kwa kuvuna matikiti yaliyo bora.

Wakulima wamepanda mazao kwa mistari mizuri shambani. Huku mabomba ya umwagiliyaji yakiwa yamewekwa kati ya mistari ya mimea. Wakihakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha, ili kuongeza uzalishaji kwa njia ya kisasa.

Miche yenye afya ikiwa imesimama shambani, huku mabomba ya maji yakipita pembeni, yakitoa maji yanayohitajika kwa wingi na kwa wakati ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwaajili ya ukuaji bora, na mavuno yenye tija katika shughuli za kilimo.

Wakulima waliopanda mbegu katika vifaa vidogo vilivyowekwa udongo ndani yake, kwa ajili ya kustawisha mbegu hizo kabla ya kupelekwa kwenye mashamba makubwa. Ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kupanda mazao ya biashara au chakula.

Wakulima wanaonekana wakishirikiana kwa bidii, kuweka viazi vitamu vilivyochumwa na kuwekwa kwenye matenga, katika mazingira ya shamba lenye rutuba katika kutumia mazao hayo muhimu ya biashara kwa ajili ya kuuzwa sokoni.

Wakulima wa kiume wawili waliochuchumaa mbele ya shamba lao la mazao lililojaa mimea iliyokomaa, Wakitazama na kuridhika na maendeleo ya kilimo chao, huku wanajadili mbinu bora za kuongeza uzalishaji, kudhibiti wadudu na kuhakikisha mavuno mazuri kwa ajili ya chakula na biashara.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku limefunguliwa ndani kuna mtu mmoja akiwa anaonekana upande wa mguu pamoja na viatu kuna picha ya ng'ombe mwenye mamlaka meupe na meusi kuna bidhaa zilizopangiliwa kwenye shelf na zinavutia wateja alikuwa ni mbishi

Mkulima ameinama kwa makini akikagua miche aliyoipanda shambani akiangalia ustawi wake nakihakikisha mimea inapata maji ya kutosha, lishe muhimu na kinga dhidi ya wadudu kama sehemu ya juhudi za kuhakikisha mavuno bora na chakula cha kutosha kwa familia na soko.

Wakulima wanne waliovaa mavazi ya kazi, wakiwa katika mwembe. Wanachuma matunda yaliyoiva kutoka kwenye mti ulio shambani, wakikusanya matunda hayo kwenye matenga ya plastiki yenye rangi ya njano, katikati ya mazingira ya kijani yenye kivuli kizuri cha mti.

Migomba yenye ndizi zilizokomaa imesimama katika mstari mzuri kwenye shamba dogo la migomba, majani yake yakiwa ya kijani kibichi na matunda yakiwa yamefunikwa kwa majani ya ndizi. Ndizi hizo zimekomaa vizuri, baadhi zikiwa za rangi ya manjano na nyingine bado za kijani, zikionyesha uzalishaji bora wa mazao ya biashara yenye tija kwa wakulima.

Miche ya matunda yenye muonekano wa kijani iliyopandwa kwa umakini kwenye vitalu vidogo, ikizingatiwa kwa ustawi wa mazao yao kwa kufuata mbinu bora za kilimo, zilizopelekea kilimo hicho kuimarika vizuri.

Trekta kubwa lenye rangi angavu likiendelea kulima kwanguvu katika ardhi ya shamba likiachwa na mistari ya udongo iliyopasuliwa, likionyesha matumizi ya teknolojia rahisi katika kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Jembe la injini ikiwa ni kifaa cha mashine kinachotumika kulima shamba kwa urahisi na kwa haraka. Lina nguvu ya kuvunja ardhi na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao ili kikiwekwa shambani kwa ajili ya matumizi ya wakulima basi kilete tija ya mafanikio bora

Mashine ya kukuza miche, iliyowekwa ndani ya jengo maalumu, ikiwa na mfumo wa mwanga pamoja na unyevunyevu wa kisasa, kusaidia miche kukua kwa haraka katika mazingira yanayodhibitiwa kwa ufanisi mkubwa.

Mashine kubwa ya kulimia inayofungwa kwenye trekta kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali kwenye shamba kubwa kwa wakati mdogo. Ikisaidia kweye shughuli kama vile za: kulima, kuandaa shamba, kukata nyasi pamoja na kuvuna; na kuleta ufanisi mkubwa kwa kutoa mazao yaliyo bora na matokeo yaliyo chanya.

Trekta la kisasa linaloonekana likilima katika shamba lenye udongo mwekundu wenye rutuba, likiwa limeshikilia jembe la kuvuta kwa nyuma. Huku gurudumu kubwa likipita kwenye mistari ya matuta ya kutoa mfano wa matumizi bora teknolojia katika kilimo.

Trekta kubwa zinalofanya kazi shambani likiwa linaandaa kwa kulima shamba hilo lenye udongo mzuri ni rutuba kabla ya kuanza kupanda mazao hivyo trekta hilo likiwa na faida ya kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na kwa muda mchache.

Mkulima aliyeshika jembe la injini, akiwa analima katika udongo mzuri wenye rutuba. Jembe hilo likisaidia kulima kwa ufanisi na kwa haraka katika eneo kubwa hivyo kuleta mazao yenye tija kwa kutumia muda mchache.

Mashine maalumu ya kukuza miche iliyowekwa ndani ya jengo maalumu, ikiwa na mfumo wa mwanga na unyevu unyevu wa kisasa ili kusaidia miche kukuwa kwa haraka, katika mazingira yanayodhibitiwa kwa ufanisi mkubwa.

Kifaa cha kisasa cha kukuzia miche kimewekwa ndani ya chumba maalumu kinasaidia kuhakikisha miche hiyo inapata unyevu na mazingira bora ya kukua kabla ya kupandwa katika mashamba, hivyo husaidia katika ongezeko la mazao.

Vifaa maalumu kwaajili ya kukuza miche vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo maalumu, lililotengwa kwaajili ya kuhimili hali tofauti ya hewa, vikitoa mazingira bora ya ukuwaji wa miche ili kuhakikisha ukuwaji wake ni dhabiti na mzuri shambani.

Mashine kubwa ijulikanayo kama trekta ikiwa linavuta jembe linalotumika kulima shambani katika udongo mzuri wenye rutuba, hii ikiwa ni sehemu ya kufanya kazi na kwa ufanisi mkubwa ili kupata tija katika mazao.

Trekta kubwa likilima shambani linavuta jembe kubwa la chuma ardhini likitengeneza njia za kupandia mimea kwa ufanisi, linasaidia mkulima kufanya kazi kwa haraka na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Jembe Linalofungwa nyuma la trekta likifanya kazi mbalimbali katika shamba ikiwemo kuchanganya udongo, kulima, kukata nyasi. hii ikionesha ufanisi mkubwa wa wakulima katika biashara yao ya kilimo cha mazao ya chakula au biashara.

Jembe la injini limesimama kwenye eneo lenye nyasi nyingi, likionekana liko tayari kutumika kulima ardhi kwa urahisi na kasi. Likiwa ni moja ya vifaa vya kisasa vinavyomsaidia mkulima kuongeza tija na kupunguza matumizi ya nguvu za mwili.

Jembe la injini likiwa katika shamba linalotumika kusaidia wakulima kulima ardhi kwa ufanisi zaidi badala ya kutumia mikono, mfumo huu wa mashine huongeza uzalishaji wa kupunguza kazi ngumu.

Mashine ya kulimia ya kisasa inayotumika shambani, yenye sehemu za chuma za ngumu, inayofanya kazi kwa ufanisi ikikisudia kuongeza mazao.

Samaki wenye rangi ya chungwa wanaogelea kwa wingi ndani ya kontena la kufugia, wakionyesha afya njema kutokana na uangalizi wa karibu lishe bora na maji safi hatua inayosaidia kuongeza uzalishaji wa samaki kwa ajili ya soko na lishe endelevu.

Samaki wengi wadogo wakiwa kwenye chombo maalumu chenye maji safi, wanaelea kwa amani na kuonyesha hali nzuri ya ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa, chombo hicho kipo katika mazingira yaliyo salama, kwa afya ya samaki hawa.

Samaki wa kufugwa wenye rangi ya njano, wanaoelea ndani ya maji kukiwa na mazingira stahiki kwa ajili ya maisha yao, hivyo huleta tija katika mazao hayo ya samaki kwa kuleta mafanikio kwa wafugaji, ikiwemo chakula au kwa ajili ya mapambo.

Wavu mkubwa wa kuvulia samaki, umeinuliwa juu ya maji ukiwa umebeba samaki wa aina mbalimbali waliovuliwa kutoka kwenye bwawa au ziwa. Huku mazingira ya karibu yakiwa na mashua au vifaa vya uvuvi vinavyoshirikia shughuli za ufugaji wa samaki.

Wavuvi wawili waliopo pembeni wakitanda nyavu kwa umakini ndani ya bwawa dogo la kufugwa samaki, lililojaa utulivu na linalozungukwa na kijani kibichi wakionesha juhudi za kilimo cha kisasa cha majini kwaajili ya uzalishaji wa samaki

Samaki wa rangi ya chungwa anaogelea ndani ya kontena maalumu la kufugia, akionesha ustawi mzuri kutokana na uzalishaji bora pia na matumizi ya maji safi. Huku mfugaji akihakikisha mazingira yao yanatunzwa vizuri ili kuongeza uzalishaji.

Samaki mzuri mwenye kuvutia aliyewekwa ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa na binadamu, kwa ajili ya kufugia samaki kwa malengo ya kupata kipato au mapambo. Hivo husaidia katika kuongezeka uchumi kwani samaki hao wakifugwa wanaweza tumika kama chakula au biashara.

Samaki wengi kwenye chomba maalum chenye maji safi wakielea kwa amani na kuonyesha hali nzuri ya ufugaji wa samaki kwa njia ya kisasa, chombo hiko katika mazingira yaliyo salama kwa afya ya samaki.

Samaki aina ya kambare wanaelea juu ya maji ya bwawa dogo wakionyesha afya nzuri na ukuaji mzuri, huku mazingira ya bwawa yakiwa safi na yenye uangalizi wa karibu kwa ajili ya uzalishaji bora wa samaki.

Magunia mengi yaliyojaa nafaka kama vile: maharage, karanga, pamoja na jamii zingine za kundi. Yaliyowekwa katika hifadhi maalumu yakiwa safi na yapo tayari kwa usambazaji wa matumizi ya chakula.

Makapu ya asili yenye karanga, maharage na njugu yakiwa yamepangwa kwenye sehemu ya wazi sokoni, bidhaa hizo zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri ili kuwavutia wateja wanaotafuta vyakula vya asili vunavyotumika kila siku majumbani.

Viroba vilivyowazi vikiwa vimejaa mazao kama maharage na karanga vipo sehemu yabidhaa za chakula zinazouzwa kwenye masoko au maduka ya chakula ya kawaida zikitumika kwa mapishi na lishe bora.

Watu kadhaa wamesimama karibu viroba vingi vilivyojaa mahindi mengi yaliyokaushwa, wakionekana kuhesabu na kuandaa kwa ajili ya usafirishaji au biashara. Mazingira yanaonyesha uzalishaji wa chakula kwa wingi, katika maeneo haya ya jamii.

Shamba kubwa lililosheheni miche ya mahindi inayoonekana kukauka, ikiwa ni kiashiria cha kuwa tayari mahindi hayo yameshavunwa na kuwekwa au kutunzwa kwa ajili ya mazao ya chakula.

Maji kidogo yanatiririka juu ya ardhi yenye mawe huku uoto wa asili ukiota pembeni, miti mirefu pamoja na majani ya mwituni na vichaka vikiashiria mazingira ya asili ya misitu inayohifadhi urithi wa kijani.

Miti minene iliyoota kwa wingi katika eneo hilo, ikitoa mandhari ya kijani yenye kivuli kizuri, ikiwa na sehemu muhimu ya mazingira kwa uhifadhi wa unyevunyevu wa ardhi, kutoa hewa safi na kuwa makazi ya viumbe mbalimbali wa porini.

Watu kadhaa wamesimama wakitazama kwa makini miche ya miti midogo, iliyopandwa kwenye matuta katika eneo la misitu yenye rutuba, wengine wameinama baadhi ya miche huku wakijadili ukuaji na utunzaji wake kwa lengo la kuhifadhi misitu.

Mkulima wa misitu aliyesimama pembeni ya miche mingi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, akihakikisha kila mche unapata uangalizi wa kutosha ili kustawi na kukua katika miti mikubwa. Hivyo ikiwa ni juhudi za kuhifadhi mazingira na kurejesha uoto wa asili na kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi.

Mbwa aliyesimama katikati ya miti mikubwa katika msitu mnene wenye kivuli kizito na mazingira ya asili yaliyojaa uoto wa majani na vichaka vingi katika eneo hilo, hivyo huleta mazingira stahiki kwa wanyama.

Maji yanayotiririka kwenye eneo la maporomoko, lililozungukwa na uoto wa asili wa kijani ikiwemo miti minene pamoja na vichaka, vilivyoota kwa aina yake, na pamoja kutengeneza misitu mikubwa.

Miti mingi ya asili imeota kwa wingi katika eneo la kijani, ikitengeneza mazingira ya misitu yenye uoto wa kudumu na kuhifadhi viumbe hai pamoja na kuchangia katika mzunguko wa hewa safi.

Wakulima watatu wakiwa kwenye vifaa vya haidroponi yenye miche iliyomea na yenye rangi ya kijani iliyoota baada ya kupandwa kwenye vifaa hivyo, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu viitwavyo haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupanga kwenye kifaa maalumu cha hatokuwa kinachotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo huhitaji msaada wa udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyoota na kusitawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho, pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa miche badala ya udongo.

Michi yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavyotumia usambazaji wa maji yenye virutubisho pamoja na madini sahihi kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidrponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa kijani kibichi iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hydroponiki, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoota na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho sahihi na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya mazao yenye muonekano wa rangi ya kijani pamoja na kahawia iliyopo ndani ya hema kubwa la kitalu, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi. Vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya kuwepo udongo.

Mimea mingi iliyoota na kustawi, yenye muonekano wa rangi ya kijani. Baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya kijani ilivyoanza kumea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi; vinavyopitisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupanda kwenye vifaa maalumu; vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, badala ya kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa kijani na kahawia iliyomea, na kustawi baada ya kupandwa vizuri kwenye vifaa maalumu vinavyotumia mfumo wa maji wenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Mimea ya muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa miche pasipo kuhitaji udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwaajili ya ukuaji wa mimea pasipo uwepo wa udongo.

Miche iliomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya hydroponi, vinavotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyoota na kumea baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea bila kuhitaji udongo.

Mbogamboga za majani zikiwa zimepandwa kwa wingi shambani, zimekua vizuri na zinaonekana zenye afya. Wakulima wakijihusisha na kilimo kikubwa cha kisasa, kwa kitumia mbinu bora za kuazalisha mazao mengi.

Shamba kubwa la minanasi limepandwa kwa mpangilio mzuri, miche ikiwa imepandwa kwa msururu na mazao yameanza kustawi yakionesha kilimo cha kisasa cha viwandani kinachozingatia uzarishaji mkubwa na mbinu za kisasa.

Shamba kubwa la mbogamboga lililopandwa kwa mpangilio mzuri likiwa na mimea aina mbalimbali iliyostawi kwa kutumia mbinu za kisasa pembejeo bora na usimamizi wa kitaalam ili kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko kwa wingi

Nyanya zilizovunwa kwa wingi zimewekwa ndani ya matenga, na sasa zipo kiwandani zikisubiri kuchakatwa au kusafirishwa kwa matumizi ya kibiashara na usambazaji wa mazao ya kilimo kwa kiwango kikubwa.

Uyoga umepandwa kwa wingi katika hema kubwa la kilimo cha viwandani, ukiendelea kustawi kwa mazingira yaliyodhibitiwa. Huku wakulima wakihudumia kwa umakini, ili kupata mavuno mazuri na yaliyo bora.

Miche imechepuka vizuri ndani ya hema kubwa la vitalu la kisasa linalotumika kudhibiti mazingira ya ukuaji kama mwanga, joto na unyevu. Mfumo huu wa kilimo cha viwandani huongeza uzalishaji kwa kutumia teknolojia bora na mazingira yaliyodhibitiwa.

Miche mingi, imepandwa ndani ya hema kubwa la vitalu, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zinaendelea kustawi kikamilifu, chini ya hali ya udhibiti maalumu wa mazingira hivyo kuleta tija katika mazao ya wakulima kwenye kilimo cha viwandani.

Wafanyakazi waliovaa mavazi maalumu wakiwa kiwandani, wamevaa glovu za mikono. Wakiwa katika shughuli ya kuchakata pilipili hoho kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa matumizi mengine.

Shamba kubwa lililotawaliwa na rangi ya kijani, likijihusisha na upandaji wa mananasi kwa ajili ya mazao ya biashara pamoja na kilimo cha viwandani, ikiwa mananasi hayo yanatumika na kuchukuliwa kwenda kuchakatwa kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile juisi.

Uyoga uliopandwa kwa mpangilio ndani ya nyumba kubwa la kisasa la kilimo cha viwandani, ikiwa na miundo mbinu maalumu inayodhibiti hali ya hewa kwaajili ya uzalishaji bora wa kitaalamu wa mimea hiyo.

Mkulima aliyesimama katikati ya shamba kubwa la mahindi, yaliyojaa kila upande, akiwa amevaa mavazi ya kazi, huku anatazama kwa makini uoto wa mimea hiyo. Ishara ya uzalishaji wa kisasa wa kilimo cha viwandani.

Ng'ombe weupe wenye madoa meusi waliosimama ndani ya jengo maalumu lililojengwa kwa ajili ya ufugaji wa viwandani. Wakihudumiwa kwa njia za kisasa, zikiwemo mashine za kulishia na mifumo ya kunyweshea maji ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama.

Miche ya mbogamboga shambani iliyo pandwa kwa mpangilio mzuri, kwenye mistari ikiwa inaonekana yenye afya na kukua kwa wingi, ikionyesha uzalishaji mkubwa wa kilimo kwanjia ya kisasa inayo saidia katika vilimo cha viwandani.

Trekta la kijani lililopo ndani ya shamba kubwa, lenye mimea na udongo uliotayarishwa. Likiwa sehemu ya mashine muhimu za kisasa, zinazotumiwa na wakulima kuongeza ufanisi wa kilimo. Kwa kurahisisha kazi nzito kama kulima, kupanda na kusafirisha mazao.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi anamwaga vitunguu vingi ardhini, baada ya kuvuna kutoka kwenye shamba kubwa lililoandaliwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha kibiashara zinazozalishwa kwa wingi katika kilimo cha viwandani

Wakulima waliovuna vitunguu wakipakia katika matenga ya plastiki kwa hatua zinazofuata kama vile, kuchakata vitunguu hivo katika viwanda kwa ajili ya matumizi mbalimbali au kuweka kwenye soko la biashara.

Mfumo wa mabombo uliowekwa shambani kwa mpangilio mzuri, mabomba haya yanapitisha maji mojakwa moja kwenye miche na mazao ili kuhakikisha mimea inapata unyevunyevu wa kutosha hivyo usaidia kuongeza mavuno na kuhifadhi rutuba ya udongo.

Mabomba yaliyopangwa kwa mfumo maalumu kwa ajili ya kumwagilia mashamba ya miche na mazao mbalimbali, yakiwekwa katikati ya matuta kwaq ustadi mkubwa ili kurahisisha swala hilo na kufanya shamba hilo liwe lenye unyevuunyevu kwa ajili ya kutoa mazao yaliyo bora.

Mfumo mzuri wa mabomba ya kumwagilia maji, uliowekwa katikati ya matuta ya shamba lililojaa miche ya kijani iliyomea na kustawi. Mfumo huu ukihakikisha umwagiliaji wa maji unafikia kila mche na hivyo kuleta unyevuunyevu stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji umewekwa shambani kwa kutumia mabomba maalumu unasambaza maji moja kwa moja kwa mimea, ili kuhakikisha miche na mazao inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora na matokeo thabiti.

Shamba lenye miche iliyomea vizuri, huku ikionekana mabomba katika mfumo na mpangilio sahihi. Kila bomba likipita katikati ya vitalu hivyo, kwa ajili ya kumwagilia miche hiyo, ili kuhakikisha kuwa muda wote kunakuwa na unyevunyevu unaofaa, kwa ajili ya kurutubisha na ukuaji wa mazao.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji umewekwa shambani mabomba yanapitisha maji moja kwa moja kwenye miche uliyoenea na kuanza kustawi vizuri. Huu ni mfumo unaosaidia miche kupata maji kwa urahisi.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyowekwa kwenye shamba zuri lenye udongo wenye rutuba, likiwa na matuta yaliyosheheni miche ya mazao. Huku mabomba hayo yakimwagilia kila tuta na kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo wakati wote kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Mabomba ya umwagiliaji yamepangwa katika matuta ya shamba lenye miche na mimea, yakitoa maji kwa mpangilio unaosaidia ukuaji mzuri wa mazao kwa njia endelevu. Hivyo ikileta unyevu nyevu katika udongo huo ikiwa ni mazingira sahihi kwa ukuaji wa miche hiyo.

Mabomba ya maji yamewekwa katikati ya miche yenye afya na inayokua vizuri shambani, mabomba haya yanasaidia kusambaza maji kwa usahihi ili kuhakikisha miche inapata unyevu wa kutosha kwa ajili ya ukuaji wake vizuri hata wakati wa ukame. Mfumo huu wa unwagiliaji unasaidia kuongeza mazao na kuimarisha kilimo kwa ufanisi.

Uoto wa kijani umekolea kuzunguka milimani ukiashiria mazingira ya asilia yenye rutuba na mvuto wa kiasili. Mandhari hiyo ikiwa ni ya kuvutia kwa utalii na kuonyesha utajiri wa mimea ya milimani.

Jua likiwa linazama kwa mbali, huangaza anga kwa rangi ya dhahabu huku mti mkubwa, ukisimama kivuli chake kikivuka barabara ya vumbi iliyopita katikati. Miti mingine ikiwa imeachana kwa umbali mkubwa, na kuacha nafasi wazi ya mandhari ya kuvutia.

Uoto wa asili ulioenea kwenye milima na mabonde ukiangaza mazingira ya kijani kibichi, miti mikubwa na miti midogo pamoja na maua mbalimbali yanayoleta uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Maji yaliyotulia yakiwa yamezungukwa na uoto wa asili wa kijani, ikiwemo miti ya porini, vichaka huku mandhari ya mbali ikionyesha safu ya milima za kupendeza inayoongeza mvuto wa eneo hilo la asili.

Mti mmoja ulioegemea kwa upole, katikati ya eneo lenye nyasi zilizokauka. Huku mlima na miinuko ya mbali ikionekana kwa uzuri, ukionyesha mandhari ya asili yenye amani na utulivu.

Barabara ya vumbi iliopita katikati ya uoto wa asili wakisavana wenye miti yenye majani machache huku mlima wa wa asili ya miamba ukionekana kwa mbali na anga la bluu likifunika eneo hilo kwa pamoja likileta mandhari na taswira nzuri ya kuvutia.

Mifereji midogo ya maji iliyopita katikati ya udongo uliokauka yakionekana kwenye maeneo yenye nyufa ndogo huku pembeni kukiwa na uoto wa asili kama vile miti pamoja na nyasi ndogondogo, zinazochipua kwenye mazingira yenye ukame wa wastani, na kuleta mazingira ya asilia.

Eneo la kuvutia lenye maji safi yanayotiririka kwa utaratibu likizungukwa na uoto wa asili wa kijani kibichi, huku milima mirefu ikionekana kwa mbali inayofanya mandhari iwe ya kupendeza, tulivu na ya kuvutia kwa macho ya binadamu.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayoundwa na sehemu kubwa ya maji iliyozungukwa na uoto wa asili pamoja na miinuko kidogo, huku anga la bluu lililochanganyika na mawingu meupe likifunika uso wa eneo hilo na kuleta mandhari nzuri ya mazingira asilia yanayovutia.

Maji safi ya ziwa yaliyozungukwa na uoto wa asili wenye miti mizito na manaji ya kijani, huku milima yenye mawingu mepesi kwa mbali, yakionyesha mandhari ya asili yenye utulivu na uzuri wa kipekee.

Mti mkubwa uliosimama kando ya eneo lenye maji tulivu, ukiambatana na mandhari ya kuvutia, inayopambwa na ndege weupe waliopo juu ya maji. Huku pundamilia wakichungulia kwenye nyasi, wakifanya taswira hiyo kuwa ya asili na yenye uzuri wa kuvutia macho.

Uoto wa kijani uliotawala ikiwemo nyasi pamoja na miti yenye majani ya rangi iliyokolea sana, vilivyotambaa juu ya miinuko na milima mikubwa; kwa pamoja vinavyoleta mandhari nzuri na mazingira asilia ya kuvutia.

Milima iliyopambwa na uoto wa kijani mnene, pamoja na mawingu mazito yaliyozunguka juu yakifanya mandhari hiyo ionekane ya kuvutia na yenye mvuto wa kipekee kwa macho ya binadamu.

Milima mirefu ya miamba yenye vilele vilivyofunikwa na theluji. Ikionesha mandhari nzuri ya kuvutia. Pia iko na sehemu ya mazingira ya asili yanayoashiria baridi kali. Urefu wa ardhi na mandhari ya kupendeza yenye mvuto wa kiasili.

Twiga watano wamesimama kwa utulivu, katikati ya uoto wa kijani uliotanda kwenye tambarare pana. Huku nyuma yao kukionekana milima ya kuvutia, iliyofunikwa na mawingu mepesi, ikiipa mandhari hiyo sura ya asili isiyo na doa.

Miamba iliyopasuka kwa pande mbalimbali inaonekana wazi, huku milima mirefu yenye miinuko kutoka mbali ikizidi kuonekana angani. Inatoa mandhari ya asili yenye mvuto na uzuri wa mazingira ya kiasilia.

Uoto wa asili wa kijani ulioenea kwa upana ukijumuisha miti mirefu na nyasi za kijani zilizojaa nguvu, huku milima iliyopo mbali inaonekana kwa wazi ikitoa mandhari ya kupendeza na ya utulivu wa asili, xg

Mto ulioanza kukauka, unaoonyesha mabaki ya maji katikati ya mchanga. Huku kingo zake zikiwa zimezungukwa na uoto wa asili, uliopungua. Hali inayoashiria mabadiliko ya hali ya hewa au ukame wa muda mrefu katika mazingira hayo.

Wafugaji wa nyuki waliyosimama wakiwa wamevaa mavazi maalumu ya kujikinga wanafatilia kwa makini mienendo ya nyuki wao wakikusudia kuvuna asali safi, huku wakizingatia usalama wao na ustawi wa mzinga kwa uzalishaji endelevu wa bidhaa hiyo ya thamani.

Mbuzi wengi wakizurura kwenye eneo la barabara ya vumbi lililozungukwa na miti linaloashiria ufugaji hulia wa wanyama hawa, katika mazingira ya vijijini ambapo wanapata malisho ya asili na uhuru wa kutembea.

Mfugaji amesimama ndani ya zizi akiwa analisha mbuzi wake majani mabichi, akihakikisha wanapata lishe bora kwa ukuaji wa afya na uzalishaji wa maziwa pamoja na nyama, huku akitunza mazingira yao kwa usafi na utaratibu wa kila siku.

Vifaranga wachanga wa kuku waliokusanywa ndani ya tenga la plastiki, wakionekana wanasongamana kwa karibu huku wengine wakilia kwa sauti ndogo, hali inayoashiria hatua ya awali ya ufugaji wa kuku wa kisasa kwa uangalizi maalumu.

Kanga akiwa na watoto wake waliosimama juu ya nya inayoonesha malezi ya ndege kwa kufugwa katika mazingira ya kawaida, kama huko wengine si wakitafuta chakula kwa pamoja kama kuku wengine.

Bata wengi wamesimama kwenye eneo la mifugo, karibu na bwawa kubwa, wakizungukwa na nyasi pamoja na maji safi. Hali inayowafanya wawe na mazingira mazuri, ya kukua na kuishi na afya njema.

Wafugaji wawili (mwanaume na mwanamke) waliyovalia makoti meupe ikiwa ni sehemu ya kazi, wakiwa ndani ya banda kubwa la kuku lililojaa na kuku wengine wakuzurura baadhi yao wakiwa wanakula chakula kilichomwagwa chini ikionyesha ufugaji huo wenye tija kwa ajili ya uchumi pamoja na chakula katika jamii zao.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kazi akiwa amesimama mbele ya bata wengi waliozagaa nje. Anasimami na kuhudumia migugo hiyo kwa umakini mkubwa katika eneo hilo la mabanda ya bata kwa ajili ya kupata faida kwa kuuza mazao hayo.

Mfuko wa mbegu za spinachi uliowekwa kwa usafi ukiwa na maandishi na picha ya majani mabichi ya spinachi iliyochangamka, ikionyesha ubora wa mbegu hizo kwa wakulima wanaolenga kilimo chenye tija, na mavuno ya uhakika.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya vitunguu, umewekwa kwa makini ukionesha wazi aina ya mbegu zilizopo ndani yake. Tayari kwa kupandwa shambani, ili kuzaa mazao bora na yenye afya, kwa tija ya wakulima.

Mfuko uliopambwa kwa mapambo ya picha ya tikiti. Ukiwa na mbegu maalum ndani yake zinazohusiana na zao la tikitimaji. Uliyowekwa kwa kuvutia tayari kwa kuuzwa kwa ajili ya wakulima wanaotaka kupanda zao hilo.

Miche imestawi vizuri juu ya matuta yaliyopangwa kwa umakini. Huku ardhi ikiwa imelimwa kwa ustadi na kuonyesha hatua muhimu ya ukuzaji wa mbegu bora kwa ajili ya uzalishaji endelevu wa kilimo.

Mifuko ya mbegu ya maharage na mahindi iliyopangwa kwa utaratibu, ikionyesha aina mbalimbali za mbegu zinazotumika katika kilimo kwaajili ya upandaji katika mashamba zinazoleta tija wa wakulima kupanda mazao yao vizuri na kuleta mafanikio.

Mwanamke aliyesimama ndani ya duka la pembejeo akiangalia bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Duka hilo lina vifungashio vya dawa za mifugo, mbegu bora na virutubisho vya mimea; vikionyesha huduma muhimu kwa kilimo na ufugaji wa kisasa.

Rafu iliyojaa mifuko ya mbegu mbalimbali, kila mfuko umeandikwa kwa jina la mbegu husika, ukionyesha utaratibu mzuri wa kuhifadhi mbegu kwa ajili ya kilimo bora na endelevu kwa wakulima.

Miche yenye afya imestawi vizuri shambani, ikionesha maendeleo mazuri ya ukuaji katika mistari iliyopangwa kwa ustadi, ishara ya mbegu bora zilitumika pamoja na uangalizi wa karibu kutoka kwa wakulima.

Maboksi yaliyojaa makopo ya mbegu za nyanya, yakiwa yamepangwa kwa utaratibu mahali maalumu, yakionyesha maandalizi ya wakulima kwa msimu ujao wa kilimo. Ambapo mbegu hizo bora hutumika kuongeza mavuno, na kuhakikisha upatikanaji wa nyanya zenye ubora wa hali ya juu.

Miche imestawi vizuri juu ya matuta ndani ya hema la vitalu viliyvopangwa kwa umakini huku ardhi ikiwa yenye udongo wenye rutuba na kuonesha hatua muhimu za ukuzaji wa mbegu bora, kwa ajili ya uzalishaji endelevu katika kilimo.

Miche imestawi vizuri shambani, huku mabomba ya umwagiliaji yamepita kati ya matuta kuhakikisha maji yanafikia miche kwa usahihi na kuimarisha ukuaji wake kwa mafanikio makubwa.

Miche mingi mizuri na ya kuvutia iliyomea na kustawi katika shamba lenye udongo mzuri wa rutuba. Hii ni baada ya kupanda mbegu zilizo bora kwa ajili ya zao hilo, mahususi kwa kuleta mazao bora kwa ajili ya kilimo au biashara, na hivyo kusaidia katika uchumi wa kaya na jamii.

Wakulima walioko shambani, wakianika mbegu zao kwenye maturubai, ili kuongeza ubora kwa ajili ya kupanda tena, kwa mazao ya biashara au chakula katika mashamba kwa msimu ujao.

Rafu iliyopangwa kwa mpangilio na mifuko ya mbegu ya mazao mbalimbali, kila mfuko ukiwa na maandishi na picha zinazoonesha aina ya mbegu zilizomo, hivyo kuwapa taarifa kamili wakulima kwa jinsi wanavyotaka kupanda.

Mfuko wa mbegu wenye picha ya nyanya kubwa nyekundu, ukionyesha aina ya mazao yanayolengwa. Mfuko huo umewekwa kwa matumizi ya wakulima wanaolenga kilimo bora cha mbogamboga zenye tija kwa ajili ya soko la biashara.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani michanga iliyoanza kuchepua na kumea vizuri, hii ni baada ya mbegu bora zilizopandwa kwenye udongo wenye rutuba na hivyo kuleta dalili za mafanikio katika mazao ya biashara au chakula.

Mbwa waliofungiwa kwenye banda maalumu lenye uzio wa chuma, ikiwa ni sehemu ya malezi na maandalizi kwa wanyama wanaofugwa wakipatiwa matibabu kutoka kwa madaktari maalumu wa mifugo.

Mbwa mwenye afya nzuri, yupo ndani ya banda maalumu lenye usafi na hewa ya kutosha. Likiwa sehemu ya huduma za mifugo, zinazolenga kuhakikisha ustawi wa wanyama wa kufugwa majumbani. Hivyo, humsaidia mbwa huyo kuishi katika hali nzuri.

Daktari wakike na wakiume wa mifugo wakiosha mbwa katika banda maalumu, wakitumia maji safi na dawa za kuzuia magonjwa ili kuhakikisha afya ya mnyama inakuwa bora na salama.

Daktari wa kiume na wa kike wanamchunguza mbwa kwa makini wakihakikisha afya yake iko salama. Wanatumia vifaa vya kitabibu kutambua dalili za ugonjwa na kutoa tiba stahiki ili kumlinda dhidi ya maambukizi hatari.

Mwanaume aliyesimama ndani ya zizi akiongoza mbwa waliokusanyika humo akiwatizama kwa makini huku anahakikisha wako katika hali nzuri za kiafya akiwahudumia kwa kupatia chakula maji safi na uangalizi unaostahili ili waendelee kuwa na nguvu na afya bora.

Mbwa amekaa ndani ya kibanda cha mbao akiwa katika mazingira ya kutunzwa kiafya, yanayoashiria huduma za mifugo zinazolenga ustawi wa wanyama wa kufugwa kwa kuwapa chakula pamoja na malezi sahihi

Daktari wa wanyama amemshika mbwa kwa upole huku akimkagua kwa makini akitumia ujuzi wake kutambua dalili za maradhi au majeraha kwa lengo la kumpa matibabu sahihi na kuhakikisha afya njema ya mnyama huyo anayependwa na kutegemewa katika ulinzi.

Daktari aliyevaa mavazi ya kazi akiwa amemshika mbwa kwa umakini, hii ikiwa ni sehemu ya kutoa malezi bora pamoja na huduma za kiafya kwa wanyama hao, akionekana kumtunza kwa ustadi wake wa kitaalamu.

Mbwa aliyesimama nje ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa mbao, amewekewa vyombo viwili, kimoja kikiwa na chakula na kingine kina maji. Akiwa anakula vyakula hivyo kwa utulivu kabisa, katika mazingira yaliyo safi. hii ikionyesha huduma za wanyama, zinazotolewa kwa uangalifu.

Banda lililojengwa maalumu kwa ajili ya mbwa walioko ndani, likiwa limezungushiwa uzio wa chuma, na pembeni kuna vyombo vya maji pamoja na chakula, vikionyeha uangalizi wa kitaalamu wa mifugo hiyo.

Tembo mkubwa amesimama karibu na mtoto wake mdogo, akimtazama kwa upendo huku wakiwa katika mazingira ya pori, lenye miti na nyasi nyingi za kijani, ikionyesha maisha yao asilia katika mazingira yaliyo mazuri.

Watalii mbalimbali waliowekwa kando katika sehemu, iliyozungushiwa na kamba wengi wao wakiwa ni wazungu, lakini pamoja na waafrika mbele yao, kukiwa kuna tembo wa porini, waliopo kama sehemu ya maonyesho na hivyo kuonyesha uwiano kati ya binadamu pamoja na mazingira ya wanyama wa porini.

Twiga mirefu amesimama porini akiwa ametulia katikati ya uoto wa asili, akizungukwa na miti pamoja na Majani ya porini anatazamwa kwa utulivu, Huku anga likiwa wazi na upepo mwanana ukivuma polepole.

Twiga amesimama kwa fahari akiwa kwenye eneo la polini, Shingo yake ndefu na uso wake wenye madoa akizungukwa na uwoto wa asili wa misitu ya nyasi, Twiga huyu ni mnyama mrefu anae julikana kwa ustawi katika mazingira ya savana.

Ndege wa kuvutia aliyesimama kwenye tawi la mti usio na majani mengi, akiwa anavutiwa na mazingira na pia kuonyesha hali ya utegemezi wake baina ya viumbe hai na mazingira hayo ya porini.